Raisi mstaafu, wa Kenya, Uhuru Kenyatta na jaji mkuu mstaafu, David Maraga, wako katika mazungumzo.

Inaonekana kuwa siku ya kuapishwa Kwa jaji mkuu Martha Koome, kando yake wamesimama watu wengine wawili.

Hapa kuna kituo cha Huduma Centre Kenya. Inaonekana watu wanne wanatoka kwenye chumba hicho wakiwa wanazungumza na wenzao. Kando yao kuna mlinda lango.

Kiongozi wa chama cha upinzani, Raila Amolo Odinga, anaonekana kuweka sahihi na watu watatu wengine, wapo katika chumba hicho.

Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoe Ruto, wapo na jaji mkuu Martha Koome na mlinzi wake amesimama kando yake.

Wanakadanda wa timu ya Tusker FC, wanashabikia timu yao, i mkiwapo mwanamziki mashuhuli Bahati. Wanaonekana wenye tabasamu sana, wanaposhangilia timu yao.

Hapa panaonekana kuwa chumba cha huduma centre kenya ambapo kuna mhudumu na wahudumiwa wamesimama kuhudumia mtu moja.

Wanakandanda wa timu ya Tusker fc. Wamekumbatiana kabla ya mchezo ili kupata ombi na kuzungumza kabla ya kuingia uwanjani kucheza. Wamevalia sare zao rasmi za kucheza.

Wachezaji, wa mchezo wa kandanda. Wako uwanjani, wakifanya mazoezi yao. Wamevalia sare nyekundu. Wametabasamu sana.